Magari mazuri na ya kuvutia, yenye rangi na aina tofauti. Yaliyopangwa kwa ustadi mzuri, ndani ya eneo la jengo ambayo yako tayari kwa ajili ya biashara.

Wanaume wawili walio ndani ya chumba kikubwa cha duka, kinachouza maziwa halisi ya ng’ombe; yaliyowekwa ndani ya magaloni yenye ukubwa tofauti pamoja na vitafunio vilivyowekwa juu ya meza kwaajili ya wateja kuchagua na kununua.

Wateja wawili wakiume, walio ndani ya duka linalouza bidhaa mbalimbali, ikiwemo maziwa ya ng'ombe yaliyojazwa katika ujazo tofauti pamoja na mayai ya kuku wa kienyeji.

Kijana mwanaume aliye pembeni ya duka dogo inayotoa huduma ya maziwa kwa jamii, kwa kutumia teknolojia ya kisasa ya kielektroniki.

Eneo la duka dogo linalotoa huduma mbalimbali zikiwemo za kifedha, uuzaji wa maziwa yaliyo katika ujazo tofauti pamoja na vitafunio.

Duka dogo lililopakwa rangi ya bluu na nyeupe, lililopo pembezoni mwa barabara, lenye bango kubwa linaloonyesha huduma wanazotoa, ikiwemo: ugali, keki, maziwa halisi, mayai pamoja na siagi.

Chumba kikubwa chenye samani za aina mbalimbali ikiwemo: makochi aina ya sofa yenye ukubwa mbalimbali, meza za kulia chakula pamoja na viti vyake.

Duka kubwa la biashara ya samani ya makochi aina ya sofa, mito yake na meza inayoweza kutumika katika chumba cha kukaa ambayo zipo tayari kwa ajili ya matumizi.

Eneo zuri na la kuvutia la mapokezi ya hoteli, lililo na wadada wawili wakike waliovaa sare ya nyeupe na nyekundu, walio, tayari kwa ajili ya kumhudumia mteja.

Mwanamke mfanyabiashara ambaye anapanga nyanya ambazo ameziweka katika makundi matatu, kulingana na bei ya nyanya hizo na ubora, tayari kwa wateja kuja kununua.

Pikipiki tatu zilizo nje ya duka kubwa pamoja na huduma ya kifedha, inayoruhusu mteja kuweza kutuma na kupokea pesa kutoka sehemu mbalimbali.

Mwanaume na mwanamke walio ndani ya eneo la sebule la nyumba kubwa ya kukaa, lililo na samani nzuri na za kuvutia lililokuwa tayari kwa wateja kuweza kuangalia na kununua.

Jengo kubwa na refu la gorofa lililozungushiwa uzio wenye nyaya za umeme, ambalo lipo tayari kwa wateja kuweza kuliangalia pamoja na kulinunua jengo hilo.

Eneo la duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali na tofauti zilizopangwa katika makundi, ili kumrahisishia mnunuzi kuchagua na kununua bidhaa hizo.

Moja ya sehemu la duka kubwa la bidhaa mbalimbali lililo na bidhaa kama ndizi, mananasi, nafaka pamoja na bidhaa nyingine zilizofungwa katika vifungashio tayari kwa wateja kuweza kununua.